Hapa ni sehemu ambapo ni dukani, dukani ambapo ni dukani pa manguo. Pana manguo ya watu wazima kwa watoto, pia pana mavazi ya wanawake, wanaume na mavazi haya yote ni safi.

Hapa panauza bidhaa au vitu za kuhusu jamii Fulani Pana shanga maleso ambayo hutumiwa kuvaliwa na Mila au kabila fulani.

Ni sehemu ambapo pana uza bidhaa haswa mabegi na pia bidhaa za kujikinga kwa baridi, mabegi haya yamewezwa kupangwa vyema na yanaonekana ni safi.

Hapa ni sehemu dukani ambapo panaonekana panauza bidhaa, pana viatu vilivyoweza kupangwa vyema viatu hivi vinaonekana kua ni safi. Pia pana manguo ya wanaume au mavazi ya wanaume kwa wanawake.

Sehemu hapa ni dukani. Dukani ambapo ni kiuzio cha mavazi. Mavazi yameweza kutandazwa na mengine yameweza kupangiliwa vyema. Mavazi haya yanaonekana ni haswa ni ya watoto na watu wazima na yote ni safi.

Sehemu kwenye duka ambapo ni kiuzio cha mavazi. Kiuzio hiki kinaonekana kinauza mavazi ya wanaume kwa wanawake . Mavazi haya naona yamepangiliwa vyema na mavazi haya yote ni safi.

Sehemu hapa ni sehemu kwenye duka. Dukani ambapo panaonekana panauzwa bidhaa haswa mavazi. Pana mavazi ya wanawake ambayo yameweza kupangwa vyema. Duka hili linaonekana ni safi.

Hapa ni mahali ambapo mavazi huuzwa, mavazi ya wanaume kwa wanawake. Mavazi haya yameweza kupangiliwa vyema na pia maduka haya yanaonekana ni maduka ambayo ni safi.

Sehemu hapa ni dukani ambapo panauza bidhaa haswa, panaonekana pana kofia zinazovaliwa kichwani, pia mavazi haswa ya wanawake ambayo yameweza kuwekwa hapa. Dukani hapa panaonekana pana bidhaa ambazo ni safi.

Sehemu hapa panaonekana ni duka. Linauza bidhaa, haswa za wanawake. Pana viatu vya wanawake, pana mabegi ambayo hutumiwa kubebea bidhaa za wanawake. Pia pana shanga ambazo huvaliwa na wanawake.

Sehemu hii, ni sehemu iliyo na duka, duka ambalo ni duka la mavazi, haswa mavazi ya wanaume. Pana mavazi yaliyopangwa vyema na ambayo ni safi dukani hapa.

Sehemu hii ni sehemu ambapo, watu huweza kuenda na kununua mavazi. Pana mavazi ya wanaume, kwa wanawake, pana watu wengi ambao wanashughulika na shughuli za kununua mavazi haya.

Sehemu hii ni duka la, au kiuzio cha manguo. Pana manguo mengi ya wanaume kwa wanawake, pia ya watoto. Manguo haya yote yameweza kupangwa vyema dukani hapa.

Sehemu hii inaonekana kuwa ni duka. Duka ambalo linahusika na uuzaji wa mavazi. Pana mavazi ambayo ni ya wanaume kwa wanawake. Mavazi haya yameweza kupangwa dukani hapa.

Sehemu hii inaonekana kuwa ni kiuzio cha mavazi. Pana mashati ambayo yameweza kukunjwa vyema na kuweza kupangwa juu ya meza hii. Pia pana mavazi mengine ambayo yameweza kuwekwa vyema mahali ambapo yanastahili.

Sehemu hii ni sehemu ambayo ni duka. Dukani hapa pana shughuli ya kuuza mavazi ya watu. Pia pana mabegi ambayo yanaweza pia kununuliwa. Mavazi haya yaweza kupangwa vyema.

Hapa ni dukani ambapo panauzwa bidhaa haswa mavazi. Pana mashati ambayo yameweza kukunjwa na kuwekelewa kwenye meza. Pia manguo mengine ambayo yameweza kupangwa vyema.

Sehemu hii, ni sehemu ambayo inauza bidhaa nyingi. Bidhaa kama vile shanga, mabegi, pia panaonekana panauza kofia ambazo huvaliwa kichwani.

Hii ni sehemu katika duka. Dukani hapa ambapo panauza bidhaa haswaa mavazi. Mavazi haya yameweza kuwekwa vyema na kupangwa vyema ili wanunuzi waweze kuyaona vyema.

Sehemu hii, ni sehemu ambayo inashughulika na kuuza mavazi. Pana mavazi mengi. Mavazi haya yameweza kupangwa vyema pia pana viatu ambavyo vinauzwa hapa.

Sehemu hii ni duka. Duka hili linahusika haswa na kuuza mavazi. Mavazi haya yameweza kupangwa vyema na duka hili lenyewe linaonekana kuwa ni safi.

Mahali hapa panaonekana ni kiuzio cha nguo. Panaonekana pana nguo za wanaume kwa wanawake. Nguo hizi zimeweza kuwekwa kw njia na kupangwa kwa njia njema ili wanunuzi wanaweza kuziona vyema.

Sehemu hii ni sehemu ya kuuzia bidhaa kama vile mavazi na shanga, bidhaa haswa za wanawake. Pia panaonekana pana mabegi ambayo hutumiwa sana haswa na wanawake.

Sehemu hii ni kiuzio cha mavazi ambapo pana mavazi ambayo ni ya wanaume kwa wanawake. Mavazi haya yanaonekana kuwa ni mavazi ambayo ni safi na yameweza kupangwa vyema.

Sehemu hii ni sehemu ambayo inauza bidhaa haswa mavazi ya watu. Mavazi haya yote yanaonekana kuwa ni safi na yameweza kupangwa vyema ili wanunuzi waweze kuyaona vyema na kuyachagua.

Hii ni sehemu dukani ambapo panauza bidhaa. Bidhaa hizi zinaonekana haswa niza wana wake. Pana Mikoba ama mabegi na shanga zinazovaliwa shingoni.

Hapa pana magari, magari haya yanaonekana yote ni safi, kuna gari jekundu la rangi mweupe la rangi mweusi na magari haya yote yameweza kutunzwa vyema.

Sehemu hii pana gari, gari hili lina gari mweusi. Gari hili linaonekana ni safi linaweza kupakiwa nje ya jumba fulani.

Pana gari. Gari hili linaonekana imeweza kusimamishwa. Pia panaonekana pana jumba ambalo ni refu, sehemu mbele ya ambapo gari hili lilipo. Gari hili ni la rangi mweupe na ni safi.

Sehemu hapa, ni sehemu ambapo gari huweza kuelekea ili magari yaweze kupata kuoshwa na yawe safi. Pana magurudumu manne ambayo yameweza kupakwa sabuni na yanaweza kumwagiliwa maji ili yawe safi.

Sehemu hapa pana onekana alawat . Watu wengine wameketi chini na wengine wame eza kusimama pia kuna magari ambayo yame pakiwa, pana magari meusi na meupe. Magari haya yote ni safi.

Sehemu hapa ni sehemu palipo na magari. Magari haya yanaonekana ni magari ambayo yameweza kusimama na magari haya yanaonekana kuwa ni safi. Pana gari jeupe ambapo magari haya yote ni meupe.

Sehemu hii pana lori ambalo limeweza kubeba magari. Pana magari mengi yaliyobebwa, magari kama saba hivi. Magari meupe, meusi, pia magari ya rangi mengineyo.

Hii ni sehemu iliyo na magari. Magari haya yanaonekana kuwa ni magari ambayo ni safi na yameweza kutunzwa vyema na wenyewe. Magari haya yanaonekana ni mawili meusi na moja ambalo ni jeupe.

Seheme hii ni sehemu inayoonekana pana magari mengi. Magari haya mengi yanaonekana kuwa nai safu. Pana magari meusi pia panaonekana magari ya rangi ya samawati ambayo yanaonekana hapa.

Sehemu hii inaonekana ina watu, watu ambao wameweza kusimama kando ya magari yao. Pana magari mengi, mengi yao ambayo ni meusi. Pia pana magari ya rangi ya samawati na mengine meupe.

Sehemu hii ni sehemu ambayo magari huuziwa. Panaonekana pana magari mengi. Pana magari meusi na pia magari meupe. Magari haya yanaonekana yote ni safi.

Sehemu hii inaonekana pana gari lililopakiwa hapa. Gari hili limeweza kusimamishwa na gari hili linaonekana ni safi, limeweza kuchungwa vyema na mwenyewe.

Hili ni gari. Gari hili linaonekana limeweza kupakiwa, pahali barabarani. Gari hili linaonekana kuwa ni gari la rangi mweupe, na ni gari ambalo ni safi.

Sehemu hapa ni sokoni ambapo pana maduka mengi. Maduka haya yanaonekana yanauza matunda haswa pana mandizi ambayo yanaonekana kwa umbali . Pia pana mapapai na bidhaa zingine ambazo ni za kula.

Hapa ni sokoni ambapo panashughulika uuzaji wa bidhaa, bidhaa haswa vyakula au matunda. Pana mandizi , viazi, vitunguu, matikiti maji na matunda mengineyo.

Hapa ni sehemu sokoni, ambapo panauza bidhaa. Bidhaa hizi pana bidhaa za utamaduni ,pana pia mapicha ambayo yanauzwa hapa. Pana wauzaji ambao wamesimama.

Hapa ni sehemu ambapo ni sokoni panapouza bidhaa haswa matunda pana machungwa, mapapai, ovacado na bidhaa zinginezo. Wauzaji wameweza kuketi kando ya masoko yao.

Sehemu hapa panaonekana ni dukani. Dukani ambapo ni kiuzio cha bidhaa za utamaduni. Bidhaa haswa mikufu, mashanga. Pia panaonekana pana michoro iliyoko ukutani ambayo inahusika na jamii fulani na utamaduni wao. Michoro hii imechorwa vyema.

Hii ni sokoni huko kuna uuzaji wa bidhaa, bidhaa hizi zimeweza kutandazwa vyema, bidhaa hizi zinaonekana haswa ni bidhaa zinazoliwa.

Hapa ni sehemu ambapo ni sokoni ambapo panauzwa bidhaa hasaa viatu. Viatu hivi vimepangiliwa vyema kwenye maduka yao. Panaonekana pana gari pia lililopakiwa. Gari hili linaonekana ni jeupe na gari hili ni safi.

Sehemu hapa ni sokoni. Sokoni ambapo pana uza bidhaa haswaa za kitamaduni. Pana shanga, pana pia bangili zinazoweza kuvaliwa kwa mkono ambazo zimetandazwa hapa.

Sehemu hii ni dukani ambako kunauza vifaa, haswa maleso ambayo yameweza kunjwa vyema dukani hapa na maleso haya yote yanaonekana kuwa ni safi

Sehemu hapa, ni sokoni, sokoni ambapo panauza bidhaa haswa maua. Maua haya yote yanaonekana kuwa yameweza kupakiwa vyema na kuunganisha vyema. Pana watu ambao wanapita hapa. Pia pana muuzaji aliyekalia kiti.

Sehemu hii panauza bidhaa za kitamaduni. Bidhaa zinazovaliwa mwilini, kama mabangili, mishipi, viatu, shanga, ambazo huvaliwa na utamaduni fulani.

Sehemu hii ni sehemu ambapo panauzwa bidhaa za kitamaduni. Pana bidhaa kama vile shanga na bangili ya kuvalia mkononi pia panaonekana kuna gari ambalo ni jeupe limesimama mbele ya kibanda hiki.

Sehemu hapa ni sokoni ambapo panauzwa matunda. Matunda haya yanaonekana kuwa yamemeeshwa vyema na yanaweza kuuzwa. Pana bidhaa kama vile matunda, mandizi. Pana wanunuzi na pia wauzaji.

Hapa ni sokoni, ambapo panauza bidhaa kama vile, pilipili hoho, viazi, nyanya, na pia bidhaa kama vile, vitunguu, karoti. Zote zinapatikana hapa.

Sehemu hii ni sokoni. Sokoni panapouza bidhaa, hasa za kuliwa. Pana bidhaa kama vile malenge, ambayo malenge haya ni makubwa na yanakuanga matamu.

Sehemu hapa ni sehemu ambapo ni sokoni ambapo wanauza bidhaa haswa ya kukula, pana viazi, vitunguu, karoti, nyanya na bidhaa zinginezo. Pana wauzaji na wanunuzi hapa.

Hii ni sehemu katika soko. Sokoni hapa panahusika na bidhaa hasa za kula. Wauzaji wamo kwenye vibanda vyao ili kuweza kuwauzia wanunuzi.

Sehemu hii panaonekana kuwa ni pahali ambapo panauzwa viatu. Viatu vya wanaume kwa wanawake, viatu hivi vimeweza kupaguzwa na kuweza kupangwa vyema ili wapita njia kuweze kuviona.

Sehemu hapa ni sokoni ambapo bidhaa huletwa baada ya kutolewa shambani ili zikaweze kuuzwa. Sehemu hii panaonekana pana mandizi mengi. Wauzaji wameweza kuleta mandizi ili waweze kuwauzia wanunuzi.

Sehemu hii, ni sehemu katika soko ambapo watu wanaweza kupanga bidhaa zao. Bidhaa zinazouzwa hapa haswa ni nyanya zilizoweza kumeeshwa vyema.

Sehemu hii ni sokoni. Sokoni hapa panauzwa bidhaa nyingi. Bidhaa ambzo haswa ni za kula kama vile karoti, vitunguu na kadhalika. Pana wauzaji wengi.

Sehemu hii ni sokoni. Sokoni hapa panauza viatu haswa, viatu vilivyoweza kupangwa vyema. Panaonekana pana viatu vingi na viatu hivi vyote vinaonekana kuwa ni safi.

Sehemu hapa ni sokoni. Sokoni hapa panauza bidhaa nyingi. Bidhaa hizi haswa ni bidhaa za kula. Pana bidhaa kama vile viazi, karoti, nyanya, vitunguu vilivyoweza kuwekwa vyema.

Sehemu hii ni sokoni ambapo panauza bidhaa nyingi. Panaonekana pana watu wengi ambao wanatembea kwa miguu. Watu hawa ni wanunuzi na pia wauzaji wa bidhaa hizi,

Sehemu hii ni sehemu ambayo bidhaa huweza kuuziwa. Pana michoro iliyopangwa vyema ili mnunuzi aweze kuiona. Pia kuna mabagiko ambayo yanaweza kuuzwa pia.

Sehemu hii ni sehemu iliyo na maduka mengi. Maduka haswa ya kusukia wanawake. Pia pana viti vingi vilivyowekwa nje na watu ambao wanatembea maeneo haya.

Sehemu hii ni sehemu ambayo inaonekana inashughulika na kuuza bidhaa za kiutamaduni. Pana shanga ambazo zilivaliwa na watu wa enzi za kitambo na vitu vinginevyo.

Sehemu hii ni sehemu iliyo sokoni. Sokoni hapa pana husika na bidhaa haswa za kula. Bidhaa zinazouzwa hapa ni bidhaa kama vile vitunguu, nyanya, mandizi na kadhalika.

Sehemu hii ni sokoni. Sokoni hapa panauzwa bidhaa haswaa viatu. Viatu vinaonekana vimeweza kuwekelewa vingine juu ya vingine na vingine vikaweza kuwekwa kwenye laini.

Hapa ni sokoni. Sokoni hapa pana kibanda. Kibanda hiki kinauza bidhaa kama vile vitunguu, nyanya na viazi. Vimeweza kupangwa kando ya vingine.

Hapa panaonekana ni chumbani pa watu, chumbani hapa panaonekana pameweza kujengwa majumba makubwa makubwa na yaliyojengwa vyema pia panaonekana pana sehemu amabapo ni pahali pa kuogelea.

Hapa panaonekana pana jumba ambalo ni jumba la watu kuweza kukomboa. Jumba hili lina wakazi ambao wanaishi ndani, jumba hili linaonekana limejengwa na nje ni pasafi na vikapakwa rangi vyema.

Hii panaonekana pana ghorofa lililojengwa, ghorofa hili linaonekana kuwa ni ghorofa ambalo limepakwa rangi kwenye njia vyema pana majumba ya kukodisha ndani ya ghorofa hili.

Hapa panaonekana pana jumba, jumba hili linaonekana limewezwa kujengwa vyema. Pia sehemu hapa panaonekana pana miti iliyomea. Miti hii ni mirefu na ni ya rangi ya kijani kibichi.

Hapa panaonekana pana majumba ya kukodisha. Pana jumba moja refu ambalo lina magorofa ambayo watu huweza kuishi kwa magorofa yale. Majumba haya yote ni ya kukodisha

Hapa kunaonekana pana majumba ya watu haswa labda watu binafsi. Inaonekana wana magari yaliyopakiwa pia na magari haya yameweza kuundiwa mahali ambapo yanaweza kukingwa kwa miale ya jua.

Pana majumba ambayo majumba haya ni ya kukodesha. Yameweza kujengwa kwa njia jema na yakapakwa rangi ambayo inafanya jumba hili liweze kukaa vyema.

Sehemu hapa panaonekana pana jumba ambalo limeweza kujengwa. Jumba hili linaonekana kua ni refu. Panaonekana pana kreni ambayo hutumika kuweza kubebea bidhaa kutoka chini, ili kuweza kuzipeleka juu kule kwenye ghorofa hili.

Sehemu hii ina ghorofa. Ghorofa hii ina vyumba vingi ndani yake. Vyumba hivi ni vyumba vya kuweza kukodisha. Panaonekana vyumba vingine vimeweza kufunguliwa madirisha yao.

Sehemu hii ina maghorofa marefu. Maghorofa haya yana majumba. Majumba haya ni majumba yaliyokodishwa kwa watu, watu ambao wanaishi huku.

Sehemu hii ni sehemu inayoonekana pana gari la mtu kibinafsi ambalo anaelekea sehemu zingine. Pia pana majumba mengi ambayo ni marefu yaliyo na majumba ya kukodisha ndani na watu wanaishi kule.

Sehemu hii ni sehemu iliyo na majumba mingi ambayo mengi yao ni ya kukodisha na ni marefu. Majumba ya ghorofa manne hivi. Pana watu ambao wanaishi kwenye majumba haya.

Sehemu hii ina jumba ambalo ni la ghorofa ambalo lina watu ambao wanaishi huku ambao wameweza kukomboa vijumba na kuweza kuishi sehemu hii.

Sehemu hii ina majumba marefu ambayo majumba hayo ni ya kukodisha. Wakaaji ambao wanaweza kukomboa manyumba yale na kuishi kule.

Dukani ambapo wanauza bidhaa hasaa zinazotumia stima. Pana matelevisheni ambayo yameweza kuwekwa ukutani na yanaonyesha picha, pia pana bidhaa zinginezo.

Sehemu hapa ni dukani, dukani ambapo panauza bidhaa nyingi. Pana watu wengi ambao wanaonekana wametembea huku kuweza kutafuta bidhaa ambazo wanataka kununua. Pana wauzaji walio kando ya bidhaa zao.

Sehemu hii pana mtu ambaye anashughulika na mambo yake na upande ule mwingine pana duka ambalo linaonekana lina shughulika hasa na uuzaji wa viatu.

Sehemu hii inaonekana kuwa ni kiuzio cha manguo, palipo na nguo za wanaume kwa wanawake. Kuna mtu ambaye anaweza kuangalia nguo zile na kuchukua moja na kuweza kununua.